Mlemavu ameketi kwenye kiti cha gurudumu. Yeye ni kiwete. Amebeba kitabu kwa mkono mmoja na mkono mwingine unatumika katika kuendesha kiti hicho cha gurudumu.

Mchezo ya kandanda mchezo ya viwete. Wachezaji kwenye uwanja. Wako karibu na goli, wachezaji wa timu moja. Wanaelekea kuliko na mpira.